Jengo kubwa amabalo linamadirisha pamoja na milango iliyotengenezwa kwa vioo juu kukiwa na maandishi yalioandikwa "equity benki", pamoja na picha zinzaoonyesha huduma zinazotolewa na benki hiyo kama vile kutoa pesa, kuweka pesa, kufungua akaunti na huduma nyingine nyingi.

Jengo la benki lililofanyiwa usafi vizuri, ambapo kuna wafanyakazi kila mmoja akiwa katika meza yake iliyo na kompyuta mezani, wakiwa wanatoa huduma kwa wateja walioketi kwenye kiti pia.

Jengo kubwa lenye nguzo refu zinazoshikilia paa la jengo hilo, likiwa na milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo. Juu kukiwa na bango lililoandikwa (BANK OF AFRICA) kumaanisha kuwa jengo hilo, linatoa huduma za kibenki.

Jengo kubwa lenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo juu likiwa na maandishi yaliyoandikwa "EKO BANK" kumaanisha kuwa huduma za kibenki zinatolewa kwenye jengo hilo, kama vile kuweka pesa, kutoa fedha, kulipia bidhaa, kufungua akaunti na huduma nyingine nyingi.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanacheza muziki wengine wakinywa vilevi ambavyo vinapatikana kwenye baa hiyo, kukiwa na mwanga hafifu unaotokana na taa zilizofungwa juu pamoja na urembo unaopendezesha baa hiyo.

Baa nzuri na ya kisasa yenye viti vya masofa, meza ndogo zikiwa na vinywaji mbalimbali, pia kukiwa na sehemu ya kaunta iliyo na rafu ya vinywaji, ambapo kuna stuli refu za kukalia na mwanga ukiwa ni wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya baa wakipata vinywaji mbalimbali ambavyo vipo katika chupa zilizopo juu ya meza, wakiwa wanafurahi huku vinywaji vingine vikiwa vimehifadhiwa kwenye rafu za vioo zilizopo katika eneo la kaunta.

Mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya baa huku wakicheza maziki kwa nyuso zenye furaha na kuwa wanakunywa vinywaji au vilevi vingine vikiwa katika rafu za eneo la kaunta kukiwa na mwanga wa rangi mbalimbali unaotokana na taa zilizofungwa juu.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye madirisha lililotengenezwa kwa vioo likiwa na bango kubwa, linaloonyesha huduma zitolewazo ikiwa ni pamoja na huduma za vyakula vivywaji pamoja na michezo inayoonyeshwa kwenye runinga; na picha za bia zimechorwa kwenye bango hilo kumaanisha hiyo sehemu ni ya baa.

Watu wakiwa katika baa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa vilevi au pombe kali, zikiwa kuna chupa ziko juu ya meza ambazo zimefunguliwa zingine zimefungwa, zikiwa na vilevi hivyo.

Magari ya aina tofautitofauti yote yakiwa ya rangi nyeupe, yamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari, ambapo magari hayo yanauzwa au kukodishwa.

Magari matatu ya aina moja, yote yakiwa ya rangi nyeusi, yamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari, yakiwa yanauzwa au kukodishwa kwa mtu yeyote.

Magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti yakiwa katika eneo kubwa lililo na uwazi la maegesho ya magari, ambapo magari hayo huwa yanauzwa au kukodishwa kwa watu mbalimbali wenye vigezo.

Magari ya aina moja yakiwa yote ni ya rangi nyeupe, yamepangwa katika mistari iliyonyooka yakiwa katika maegesho ya magari yenye uwazi mkubwa, ambapo magari hayo yanauzwa.

Magari matatu ya aina moja, yote yakiwa ya rangi nyeusi yakiwa yamesimama katika eneo au jengo, lenye uwazi mkubwa la maegesho ya magari ambapo magari hayo huuzwa au kukodishwa.

Vijana wawili wakiume wakiwa wanapata huduma ya maziwa ambayo yanapatikana katika mashine mbili za kisasa, zilizo na mabomba yanayotiririsha maziwa pia kukiwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Kijana wa kike akiwa ameketi ndani ya duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, akiwa amebeba ndoo yenye maziwa akimimina kwenye jagi lililopo juu ya meza.

Kibanda kidogo ambacho kina madirisha na milango iliyotengenezwa kwa vioo, ikiwa kinauza vitu mbalimbali au bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile: maziwa au mayai.

Mashine ya kielektroniki, ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha ambalo linabomba linalotiririsha maziwa, na vitufe ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa hayo, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na kijana aliyeleta maziwa katika madumu makubwa ya chuma, akitumia chombo cha usafiri wa pikipiki.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambayo yamehifadhiwa katika makopo ya plastiki na kupangwa katika rafu za mbao, mengine yakiwa kwenye meza iliyotengenezwa kwa mbao na vioo.

Duka dogo lililotengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa na dirisha na mlango uliowazi, ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu pia kukiwa na mayai yanayouzwa katika kibanda hicho.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nje ya duka lenye mlango, uliotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na vioo. Ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa. Ndani kukiwa na meza refu ambayo juu yake, kuna ndoo kubwa iliyojaa maziwa yanayouzwa.

Mwanaume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba liliopo katika mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambapo anaingiza kiasi anachohitaji kisha bomba huanza kutiririsha maziwa hayo.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani yake kukiwa na mashine ambayo inatumika kutoa huduma ya maziwa. Kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, kukiwa na vitufe vyenye namba vinavotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kieletroniki inayotumia umeme, ili kufanya kazi ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mzungu akiwa amesimama katika mlango mpana wa duka dogo, ambalo lina mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba linalotirilisha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Mashine mbili za kisasa, ambazo zinatoa huduma ya maziwa, zikiwa na madirisha madogo yaliyo na bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandikia ujazo unaouhitaji.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka lenye meza ndefu na mlango mpana, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo zikiwa ni pamoja na maziwa, barafu na maji yaliyofungwa kwenye pakiti.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambayo yanatoka kwa mifugo kama vile ng'ombe.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe. Kukiwa na picha ya ng'ombe akila majani, imechorwa kwenye meza ya duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa katika mgahawa mdogo ambapo wanakula vyakula mbalimbali, wote wakiwa wameshika vikombe vilivyo na maziwa ya mtindi, wakiwa wenye nyuso za furaha wakigonganisha vikombe hivyo na kunywa maziwa.

Mtoto wa kiume akiwa amesimama katika duka ambalo linauza maziwa, ambayo yamehifadhiwa katika makopo mengine yakiwa yamehifadhiwa katika paketi zilizo tengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, na kupangwa katika rafu za mbao.

Mashine ya kielektroniki ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa kupitia bomba lililo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo. Pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe, ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumia kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma likiwa lina meza na viti vya kukalia kwa ndani, ambapo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa amebeba dumu lenye maziwa na kumimina kwenye kikombe alichokishikilia, huku mezani kukiwa na vitafunwa mbalimbali kama vile mayai, maandazi na kadhalika.

Duka dogo ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ambapo anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuandika ujazo anaohitaji kisha kukinga maziwa yatakayotiririka kwenye bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha lililofunguliwa ndani yake kuna bomba ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kuna vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika kiasi unachohitaji.

Msichana akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa amekinga chupa katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo akiandika kiasi anachohitaji kwa kutumia vitufe vyenye namba vilivyopo kwenye mashine hiyo.

Kijana wa kiume akiwa anapanda ngazi kuingia kwenye mlango uliotengenezwa kwa chuma wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, kama vile ng'ombe.

Duka dogo ambalo lina mlango pamoja na dirisha lililotengenezwa kwa chuma likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo. Pia kukiwa na picha ya ng’ombe anakula majani imechorwa kwenye kuta ya duka hilo.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza refu ambayo ina madumu yaliyojaa maziwa, ambapo yanauzwa kutoka katika duka hilo.

Kijana wa kiume akiwa amefungua dirisha dogo la mashine kubwa na ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anakinga maziwa yanayotoka katika bomba la mashine hiyo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu ikiwa na dirisha dogo lenye bomba, pembezoni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Kibanda kidogo ambacho kina madirisha na milango iliyotengenezwa kwa vioo, kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile maziwa ambayo yanatoka kwa ng'ombe na mayai ambayo yanatoka kwa kuku.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa katika kona ya chumba kidogo, ambapo ina dirisha linalotiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Mtoto wa kiume akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambayo yamehifadhiwa katika pakiti za plastiki, nyingine zikiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu, na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika duka hilo.

Mashine za kisasa zinazotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, zikiwa zimepangwa katika mstari ulionyooka, ambapo kila moja ina bomba linayotiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba vinavyotumika kujaza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuandika kiasi au ujazo unaohitaji.

Duka dogo ambalo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ambapo mteja amesimama upande wa pili wa meza iliyo na ndoo zenye vitafuno mbalimbali, akiwa amebeba chupa iliyojaa maziwa.

Vitu mbalimbali vya samani vikiwa vimekusanywa ndani ya jengo moja kwa ajili ya kuuzwa. Mfano ni masofa yaliyotengenezwa kwa mbao na magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito ya kuegemea pia kukiwa na meza na vitanda.

Kitanda kikubwa na kizuri ambacho kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, kikiwa pamoja na chaga zake kimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao zikiwa zimekusanywa katika jengo kwa ajili ya kuuzwa, mfano wa masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi stuli ndogo za mbao na bidhaa nyingine nyingi.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kikiwa kimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa; kimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi ya kijivu, yakiwa na mito ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuegemea yametolewa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa ya kisasa yakiwa yamepangwa katika mistari iliyonyooka, ambayo yametengenezwa kwa muundo mmoja yakiwa na magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe pamoja na mito ya kuegemea.

Kitanda kizuri na kikubwa ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa pamoja na godoro ambalo lina rangi nyeupe na mito ya kulalia. Vyote kwa pamoja vikiwa vinauzwa.

Kitanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao. Kikipakwa rangi nyeupe, pembeni kukiwa na madroo ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo, ambapo kimewekwa pamoja na godoro vyote vikiwa vinauzwa.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, ambako Kuna vitu mbalimbali vya samani vimekusanywa sehemu hiyo kwa ajili ya kuuzwa, kama vile: Meza ya kulia chakula yenye urembo wa maua juu yake pamoja na Masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofauti tofauti.

Fundi seremala akiwa eneo la kazi akiwa anaranda mbao ili kutengeneza vitu vya samani mbalimbali kama vile; meza ya kulia chakula, viti vya kukalia, vitanda vya kulalia au makabati ya kuwekea nguo au viombo.

Jengo kubwa na zuri ambapo kuna vitanda mbalimbali, vimetengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa na mito yake, vyote vikiwa vinauzwa.

Kibanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mabati kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa masofa, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofauti tofauti vikiwa pamoja na mito ya kuegemea.

Jengo kubwa lililo na vifaa mbalimbali vya samani, kama vile masofa yaliyotengenezwa kwa mbao, magodoro, na vitambaa vya rangi ya machungwa. Pia, kukiwa na kiti kidogo ambacho kina stuli kwa ajili ya kuwekea miguu, na meza ya duara.

Kiti kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, kikiwa pamoja na magodoro kwa ajili ya kukalia na kuegemea ili mtu usiumie pale utakapo kaa kwa mda mrefu.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa kutumia mbao kwa ajili ya kulia chakula au kwa matumizi mengineyo, ikiwa imezungukwa na viti sita pia, kuna meza zingine katika eneo hilo ambazo zinauzwa.

Kitanda kizuri kilicho tengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayo ng'aa. Pembezoni kukiwa na makabati yenye madroo yanayotumika kuhifadhia vitu vidogo vidogo. Kitanda hicho kina godoro vyote kwa pamoja vikiwa vinauzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao magodoro pamoja na vitambaa vya rangi ya bluu vikiwa na mito midogo ya rangi ya njano inayotumika kuegemea, pia kuna masofa mengine ya rangi nyeusi yote yakiwa yanauzwa.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito midogo na stuli za kuwekea miguu vyote vikiwa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Meza kubwa ambayo inatumika kwa ajili ya kulia chakula au kwa matumizi mengineyo, ikiwa imepakwa rangi ya kahawia yenye uwezo wa kukaliwa na watu nane pembeni kukiwa na masofa vyote vikiwa vinauzwa.

Vitu mbalimbali vya thamani vilivyokusanywa katika eneo moja vikiwa vinauzwa mfano ni masofa yaliyo tengenezwa kwa vitambaa tofautitofauti, meza ndogo pamoja na stuli.

Kitanda kizuri na kikubwa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, na kupakwa rangi nzuri ya kahawia inayong’aa. Kikiwa pamoja na godoro lake kimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na stuli fupi za kukalia zikiwa zimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa; vimetolewa katika eneo la nje kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa, akiwa anasubiri kupatiwa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare za rangi nyeupe. Huku mezani kukiwa na maua yanayoipendezesha eneo hilo, pamoja na taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha.

Hoteli ya kisasa ambayo ina meza iliyo na vinywaji, sahani vitu mbalimbali juu ya meza, ambavyo ina viti vinne katika kila meza, ukutani kukiwa na picha zilizobandikwa pamoja na maua yanayopendezesha hoteli hiyo.

Mazingira mazuri ya hotelini kukiwa na sehemu ya mapokezi, ambayo ina meza refu, pembeni kuna rafu yenye vitabu mbalimbali vya kujisomea na viti vya kukalia mtu mmoja mmoja, kukiwa na meza ya duara iliyo na maua juu yake yanayopendezesha sehemu hiyo ya mapokezi.

Hoteli nzuri na ya kisasa ikiwa na sakafu safi iliotengenezwa kwa vigae, kukiwa na mhudumu aliesimama katika eneo la kaunta, pia kukiwa na makochi ya kuketi na kupumzika wakati wakusubiri kuhudumiwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa akiwa anazungumza na mhudumu aliyevaa mavazi ya rangi mekundu; pembeni kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo pamoja na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Vijana watatu wakiwa wamesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, kukiwa na picha kubwa inayo muonesha ndege akiwa pembezoni mwa bwawa kubwa imetundikwa katika wa sehemu hiyo, pamoja na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae.

Hoteli nzuri na ya kisasa yenye meza zenye muundo wa duara ikiwa imezungukwa na viti vya kukalia pia kukiwa na eneo la kaunta lenye meza refu na viti virefu kwa ajili ya kukalia na kupata vinywaji mbalimbali.

Jengo la hoteli nzuri ambalo lina viti vya masofa kwa ajili ya kupumzika, kukiwa na meza ndogo yenye vitabu na magazeti ya kujisomea, pia kukiwa na meza yenye muundo wa duara ikizungukwa na viti inayotumika kwa ajili ya kulia chakula. Sehemu hio imependezeshwa kwa maua yaliyo katika kona ya jengo hilo.

Kijana wa kiume akiwa katika sehemu ya mapokezi ya hoteli ya kisasa akihudumiwa na wanawake wawili waliovaa sare za rangi nyeupe, pembeni kukiwa na kochi la sofa ambalo mteja hukalia akiwa anasubiri kuhudumiwa.

Mazingira ya hoteli ya kisasa yaliyo na meza ndogo, maua yanayopamba eneo hilo, picha mbalimbali zikibandikwa ukutani katika eneo hilo la mapokezi lenye meza refu yenye muundo wa duara nusu.

Baba akiwa katika mazingira ya sokoni ambapo ananunua bidhaa mbalimbali zinazo tumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya ,mboga za majani ,mayai ,karoti akiwa anakabidhiwa mfuko wenye bidhaa hizo na mama ambaye ni muuzaji.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya, karoti, bamia pamoja na matunda.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya soko ambapo huduma mbalimbali zinapatikana za uuzaji wa vitu vinavyotumika kwa ajili ya mapishi, kama vile vitunguu vilivyohifadhiwa kwenye ndoo.

Mazingira ya sokoni, kukiwa na kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wanafanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali, ambazo zinatumika katika uandaaji wa chakula kama vile nyanya, vitunguu, na karoti, ambazo zimepangwa katika makundi makundi.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wapo sokoni, wakifanya shughuli za ununuzi na uuzaji wa vitu mbalimbali, ambapo wamebeba mifuko pamoja na pochi za kubebea bidhaa walizonunua.

Watu wakiwa katika mazingira ya sokoni ambapo kunauzwa vitu mbalimbali vikiwemo vyombo kama vile masufuria, mabakuli, vikombe, sahani, vijiko, chupa za chai ambazo zimepangwa katika rafu za mbao.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa, kukiwa na mdada ambaye anauza matunda yaliyopangwa juu ya meza ndogo mfano ni ndizi, machungwa, maembe, nakadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wanaofanya biashara mbalimbali za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, kama vile: vitunguu, nyanya, karoti na matunda kama vile maparachichi.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna duka linalouza vitu mbalimbali vya urembo au mapambo yanayotumika kwa wanawake kama vile: shanga, hereni, mikufu, bangili na picha mbalimbali zilizochorwa.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna watu wanaofanya biashara mbalimbali, nyingi zikiwa za uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, kama vile: nyanya, karoti, ngogwe, bamia pamoja na matunda mbalimbali.

Mashine ya kielektroniki ya Pesapali ikiwa imeshikwa na mkono wa kike ambayo inatumika kufanyia malipo au huduma au bidhaa mbalimbali kwa kutumia kadi ya benki aina ya visa.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambao unatoa huduma za kifedha, kama vile kutoa pesa, kuweka pesa; kwa kutumia simu ya mkononi, ambayo ina laini inayokuwezesha kufanya miamala kwa kutumia "M-pesa" .

Jengo zuri na refu ambalo ni la ghorofa, juu likiwa na minara kwa ajili ya mawasiliano, likiwa na vyumba vingi ambavyo hukodishwa au kuuzwa na watu wanaohitaji kufanya sehemu hiyo kuwa kama ofisi au sehemu za biashara.

Jengo kubwa zuri na refu la ghorofa tatu likiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mageti mawili ya rangi ya maziwa. Jengo hilo huuzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Jengo kubwa la gorofa likiwa katika ujenzi au ukarabati ambalo lina vyumba vingi vinavyo kodishwa au kupangishwa, ili kutumika katika makazi ya watu au maofisi pindi itakapo kamilika.

Majengo mazuri ya ghorofa mbili ambayo yako ndani ya ukuta pamoja na mageti, yakiwa yanauzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Vijana wawili wakiwa wanakagua nyumba nzuri ilio na vitu mbalimbali kama vile makochi, meza, mapambo yaliyopo ukutani, taa zilizofungwa juu ambapo nyumba hio inauzwa au kupangishwa kwa mtu ambae anahitaji kufanya makazi ya kuishi.

Wakala wa wauzaji wa nyumba pamoja na viwanja akiwa amesimama katika kibaraza cha nyumba kubwa na nzuri ya ghorofa mbili, ambayo inauzwa au kupangishwa kwa mtu ambaye anahitaji kufanya makazi kwa ajili ya kuishi.

Jengo nzuri ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo likiwa na bango kubwa ambalo lililotengenezwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Linaloonyesha kuwa jengo hilo linauzwa na namba kwa ajili ya mawasiliano zikiwa zimeandikwa.

Duka kubwa la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo, yanayotoa huduma mbali mbali, mojawapo ikiwa ni mgahawa mdogo ambao watu hutumia kupumzika na kupata chakula pamoja na vinywaji.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo ambayo yanauza vitu mbalimbali, majowapo linauza kandambili ambazo zimening'ing'izwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo, yanayouza bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo za wanaume, ambayo ni makoti ya suti ya rangi mbalimbali, yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya kiume ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia ngozi vyenye rangi mbalimbali vikiwa vimewekwa juu ya maboksi.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo yanayouza bidhaa mbalimbali moja wapo likiwa linauza nguo za wanawake ambazo ni magauni yaliyoning'inizwa katika nguzo za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti, moja wapo likiwa linauza vyakula vya kuoka kama vile: mikate, keki, skonzi ambazo zimehifadhiwa katika makabati yenye vioo.

Jengo kubwa na la kisasa la ghorofa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo, yanayotoa huduma mbalimbali kukiwa na ngazi za umeme ambazo husimama na kupandishwa juu au kushushwa chini kulingana na wewe unavyohitaji.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza viti mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume, kama vile; makoti ya suti yaliyoning'inizwa kwenye rafu za chuma pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo, mojawapo likiwa linauza nguo za kike ambazo ni za watoto wadogo kama vile sketi, shati, magauni ambayo yamening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza vitu mbalimbali mojawapo, likiwa linauza pochi za wanawake pamoja na mikoba ya migongoni na makoti marefu na mazuri yaliyotengenezwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa mbalimbali, moja wapo likiwa linauza viatu vya kiume, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia ngozi vikiwa na rangi tofauti tofauti vimepangwa juu ya maboksi.

Duka la kisasa ambalo limefungwa taa nyingi juu chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ambalo linauza nguo za watoto wadogo jinsia ya kike, ikiwa ni magauni yaliyoning'inizwa mengine yakiwa yamekunjwa na kupangiliwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, ambao unatokana na taa zilizofungwa juu. Likiwa linauza vitu mbali mbali zikiwemo, soda ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo ya plastiki na zingine zikiwa kwenye makopo ya chuma; zimepangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lililofanyiwa usafi vizuri likiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, likiuza bidhaa mbalimbali mojawapo ikiwa ni vyakula vya kuoka kama vile keki au mikate ikiwa imehifadhiwa katika makabati madogo yaliyotengenezwa kwa vioo.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambalo linauza vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile: runinga, majiko ya umeme, majokofu, redio za kisasa na vitu vingine vingi.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, kama vile chokleti au karanga zilizosagwa ambazo zimehifadhiwa katika paketi za plastiki, zingine zikiwa kwenye makopo zimepangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo sabuni za miche, za unga pamoja na sabuni za kuogea zikipangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu, sakafu ikiwa safi iliyotengenezwa kwa vigae; likiwa linauza vitu mbalimbali kama vile sabuni za kimiminika, ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa na kupangwa katika rafu za chuma.